Kuueleza kunaonyesha shamba la kisasa cha majani ya kibichi uenda ni kilimo kibichi au boga zingine zinazofanana uku mtu mmoja akiendelea na shghuli za kilimo katika sehemu ya nyuma ya hio sehemu ya kulima boga.

Kueleza picha ni kwamba inaonyesha umwagiliaji wa matone, mojawapo ya njia rahisi ya kumwagilia mimea kwa ufanisi mkubwa. Mfumo huu unatumia mtandao ya mabomba na matundu maalum yanatoa maji taratibu moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Kueleza picha ni kwamba inaonyesha shamba linalotumia mfumo wa umwagiliaji wa matone pia hujulikana kama micro-irrigation au trickle irrigation . Mfumo huu unatumia bomba na vijitundo vidogo vinanyotoa maji taratibu moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Kueleza picha ni kwamba inaonyesha mfumo wa umwagiliaji wa matone katika shamba la mazao. Pia hujulikana kwa kudodosha. Ni mbinu ya kisasa ya umwagiliaji ambapo maji hutolewa polepole na kunyunyuzia maji katika mizizi ya mimea.